Glesi mbili za juisi ya rangi ya machungwa, na sahani ya chakula ambayo imewekwa wali mweupe. Na nyuma yake kuna watu wengi, wameketi kwenye meza.

Mlo unaojumuisha wali na nyama iliyopikwa, labda mchuzi au kitoweo cha nyama. Wali unaonekana kuwa umepikwa na viungo, labda biriani au pilau, kutokana na rangi yake ya manjano na machungwa kidogo.

Mlo maarufu wa wali uliopikwa na viungo mbalimbali na mara nyingi huambatana na nyama, kama vile kuku au kondoo. Katikati ya sinia kuna vipande vya kuku.

Sahani kadhaa za chakula, labda katika mgahawa au eneo la kulia chakula. Inaonekana kuwa samaki mzima, labda amepikwa kwa mchuzi wa nazi au viungo vingine na saladi kidogo pembeni.

Eneo lenye miti mingi na mimea ya kijani kibichi. Inaonekana kama msitu mnene au kichaka. Mbele kuna majani mengi ya kijani kibichi na nyuma kuna miti mirefu zaidi na majani yenye rangi tofauti ya kijani.

Nyama choma hasa inaonekana hua nyama ya nguruwe inachochomwa kwenye choma. Mishakiki ya nyama imepangwa kwenye choma na kuuza dalili za moto au makaa yanayochoma chini yake ikitoa mwanga mwekundu na joto la kuoka nyama.

Aina mbalimbali za viungo na bidhaa kavu zilizopangwa katika vyombo vya kutumia ambavyo vinaonekana kuwa katika soko au duka la viungo.

Chakula kinachopikwa kwenye choma, hasa vitu vinaonekana kama nyama za kuchoma kwenye vijiti, mishakiki na kontena lenye kiyoevu chekundu, labda mchuzi au viungo cha kupika.

Mwanamke anaetayarisha na kupika aina ya vitafunio vinavyofanana na bajia, mwanamke huyu anaonekana akitumia kinu na mchi au kitu kinachofanana kusaga au kuchanganya viungo.

Mashine hii inatumika kutoa juisi kutoka kwenye miwa. Miwa huwekwa kwenye mashini na kisha hupitishwa kupitia roli. Juisi na kutengenezwa mabaki. Mara nyingi hutumika katika viwanda vya sukari.

Sahani iliyojaa vitu vilivyo kaangwa vinavyo fanana na kaimati ama mandazi madogo. Vinaonekana kua na rangi ya dhahabu na vimepikwa vizuri.

Inaonekana kuwa na samaki waliokaangwa au kuchomwa. Kuna kamba au prawns zilizopikwa. Kuna chips nyingi zilizopangwa katikati ya sahani.

Cheo kikuu ni mchele, mara nyingi mchele wa basimati, uliopikwa na viungo mbalimbali na mara nyingine, kuchanganywa na rangi ya chakula kama inavyoonekana.

Tembo mweusi anayeweza kuwa wa Kiafrika akisimama kwenye nyasi ndefu zilizokauka kidogo zenye rangi ya kijani na kahawia. Nyuma ya tembo kuna mandhari ya milima au vilima vilivyo mbali na anga ya buluu inaonekana.

Mtu labda mwanaume amevaa koti lenye kofia suruali na buti ndefu akisimama karibu na ngombe wawili. Ngombe hao wana rangi ya kahawia na nyeupe.

Nazi zilizovunjwa au kupasuliwa. Nazi hizi zinaonekana kuwa zimetayarishwa kwa matumizi fulani, labda kwa ajili ya kupata maziwa ya nazi au mafuta ya nazi. Muhimu.

Mashini inayotumika kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kujihudumia sawa na ATM ya benki. Labda ya kutoa pesa, mashine hii inatoa maziwa safi moja kwa moja kwa wateja ambao wanaweza kununua kiasi wanachotaka.

Mazingira ya nje yenye miti mikubwa inaonekana kuwa miti ya mibuyu na eneo la wazi lenye mchanga au udongo. Kuna miundo ya mawe.

Biriani huandaliwa kwa mchele, kwa kawaida , basmati, kuku na viungo mbali mbali kama vile safron , mint na vitunguu.

Kipande kikubwa cha kuni kafu, kinachoonekana kama mti uliokufa au tawi kubwa, kikiwa kimelala kwenye ufukwe wenye mchanga mweupe.

Masoko ya viungo, au bidhaa kavu kama vile samaki wadogo, mchele au nafaka nyingine. Zikiwa zimepangwa kwenye ndoo mbalimbali, za rangi ya tofauti.

Kubwa la nyama iliyopikwa iliokatwakatwa nyembamba na kupangwa kwenye chuma kinachozunguka ambacho ni sifa kuu ya kuandaa shawarma au dona kababu.

Ndizi ni vitafunio maarufu vinavyotengenezwa kutoka kwa ndizi mbichi au zilizoiva kidogo ambazo hukatwa vipande vyembamba na kisha kukaangwa hadi ziwe ngumu na zenye rangi ya dhahabu.

Bakuli mbili za uji au supu, labda uji wa mchele zilizopambwa au majani mabichi. Nyuma ya bakuli hizo kuna vitu vinavyokaangwa vilivyoonekana kama maandazi au mikate aina fulani.

Vipande vya nyama huwekwa kwenye vijiti na kuchomwa polepole juu ya moto wa makaa hadi viive na kuwa na rangi ya dhahabu na ladha ya pekee.

Mashuwa ya uvuvi iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa imetua kwenye nyasi karibu na miti za minazi na mimea mingine. Inaonekana kama eneo la pwani au karibu na maji.

Maharagwe ya nazi ni mlo maalum sana katika maeneo ya Pwani ya Afrika Mashariki, hasa nchini Kenya na Tanzania. Viungo vikuu, maharagwe hupikwa kwa kutumia tui la nazi.

Iliyojaa viungo au bidhaa kavu sokoni. Kila mfuko una aina tofauti ya viungo kama vile manjano, paprika na labda nafaka au kunde.

Aina mbalimbali za vyakula vilivyopikwa kwenye vijiti vinavyofanana na mishikaki au nyama choma. Vyakula hivi vimepangwa kwa safu vikijumuisha nyama, kuku, labda dagaa au mboga.

Ameshikililia dafu na mbele yake kuna karai kubwa ya kukarangia mihogo, Nyuma yake kuna kijana ambaye amesimama amevaa tishati nyeusi, kofia ya rangi ya samawati na suruali ya samawati.

Kuchomwa au kupikwa juu ya moto wa makaa au kuni. Moto unonekana kuwa chini ya nyama na kuna baadhi ya vipande ya nyama vilivyopikwa kiasi. Hii inaweza...

Mtu akisimama karibu na mitungi kadhaa ya maziwa. Nje ya jengo ambalo linaonekana kuwa sehemu ya kukusanyia maziwa au duka la maziwa.

Sahani nyeusi imewekwa pilau na ikona kipande cha ndizi. Pia ikona kachumbari na pilipili ambayo iko kwenye kibakuli na kando yake kuna uma na kisu.

Pilau ni mlo wa wali wenye viungo vingi unaopikwa kwa kawaida na nyama kama vile kuku, samaki pamoja na viungo mbalimbali kama vile iliki, mdalasini, karafuu.

Wakishika mahindi yaliyo kaushwa au yanayokaushwa, yakiwa yametandazwa kwenye fremu ya mbao, labda kwa ajili ya kuhifadhi au kusindika.

Sahani ya chakula iliyojaa wali, nyama, ndizi mbivu na saladi ikiwa imewekwa juu ya meza ya mbao. Nyuma kuna miti na meza vingine kuashiria kuwa mahali hapa ni mgahawani.

Ng'ombe kubwa ziko na rangi nyeupe na nyeusi. Zimeekewa nyasi kwenye tairi wanakula huku wakiangalia mbele wengine wanaangalia pande nyingine na nyuma yao kuna banda ambalo limejengwa kutumia mabati.

Sahani nyeupe iliyowekwa bakuli ya maharagwe ya nazi, chapati mbili, samosa tatu, kipande cha limau, andazi moja na viazi karai vitatu.

Ikiokwa au kuchomwa kwenye choma grill inayotoa moshi ikionyesha mchakato wa kupika nyama kwa kutumia joto la makaa au kuni. Nyama inaonekana kuwa nyekundu na bado haijapikwa kikamilifu.

Sahani nyeupe ilimewekwa mahamri mawili, ndizi iliyokatwa pande mbili na kibakuli cha mbaazi. Chakula hiki sanasana huliwa uswahilini wakati wa asubuhi.

Sahani mbili za chakula na kinywaji kimoja, sahani ya mbele inaonekana kuwa na soseji au vitu kama vilivyokaangwa, pamoja na saladi kidogo na labda mchuzi.

Biriani inayohusisha vipande laini vya nyama vya kondoo au mbuzi vinavyopikwa na viungo mbalimbali kama vile iliki, mdalasini, tangawizi, vitunguu saumu na kisha huwekwa tabaka na wali wa basmati .

Viazi vilivyokaangwa vilivyopakwa unga wa ngano au wa ndengu na viungo maarufu sana maeneo ya pwani ya mashariki. Mchuzi umewekwa pilipili juu.

...au duka la viungo na bidhaa nyingine. Kuna ndoo nyingine zimejaa viungo vya rangi tofauti kama vile manjano, poda nyekundu na poda nyeusi.

Inaonekana kuwa na asili yake kutoka Ujerumani, Iran au sasa na ilenia katika mashariki ya kati na kisha India na Pakistan ambapo matoleo tofauti yaliibuka kadri yanavyo patikana katika tamaduni mbalimbali.

Ng'ombe huyo anaonekana amesimama kwenye eneo liliotengenezwa maalum kwa ajili ya kukamua maziwa na mashini ya kukamulia ambayo inaonekana kwa chapa ya Delaval.

Kibakuli kilicho na mbaazi za nazi, mahamri, viazi karai, sambusa, bhajia, ukwaju uliofungwa kwenye pakiti za nyloni na vitumbua.

Mandazi ni aina ya keki tamu inayokaangwa maarufu sana Afrika Mashariki hasa Kenya na Tanzania. Mara nyingi huandaliwa kwa kutumia unga, sukari, maziwa au tui la nazi na viungo kama iliki.

Aina mbalimbali za viungo vilivyopangwa kwenye bakuli sokoni, kama vile soko la anjano huku goa India. Hivi ni pamoja na manjano , pilipili.

Soko limejaa watu wengi na kuna mwanamme mmoja ameweka samaki aina tofauti tofauti. Yuko tayari kusubiri wateja kuja kununua samaki.

Soko au duka dogo la rejareja likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na meza. Mbele ya soko hilo kuna mwanamume aliyevaa shati ya buluu amesimama karibu na bidhaa.

Pikipiki moja ikiwa rangi ya samawati na nyingine kijani kibichi imebeba mikungu mingi sana ya gesi na kuna watu wanashukisha mikungu hiyo ishara ya kwamba wako na furaha kedekede.

Watu wanauza vitu vya kunywa chai kama vile sambusa, viazi karai , bajia ,vitumbua, kaimati, mahamri, mkate ya kutoka na kadhalika.

Viti vimepangwa ambavyo vimewekwa vitu tofauti kama vile kahawa, majani chai, tangawizi mbichi, vitungu thumu, bizari nyebamba, mchuuzi, dalasini na kadhalika.

...Tanzania au wa pwani, Africa Mashariki, unaojumulisha sahani juu ya wali na nyama labda pilau au biriani, pamoja na sahani ya pembeni.

Mbili za chakula. Ya kwanza ina kamba, iliyopikwa, iliyopambwa na vitunguu vilivyokatwa, limau na nyanya. Inaonekana pia kuna nyama choma au samaki mwingine kando.

Anayeonekana kuwa akijana amevaa kofia ya pikipiki na koti jeusi akimwaga kiyoyevu chenye rangi nyeupe, kinachonekana kuwa maziwa kutoka kwenye ndoo kubwa ya kijani kibichi .

Ya minazi kando ya bahari inaonekana ikiwa na mawimbi madogo na unga lina mawingu. Inaonyesha hali ya hewa yenye mwangaza. Miti ya minazi imesimama mirefu na majani yake yananing'inia.

Ameshika dafu analiambua huku amevaa tishati ya rangi nyekundu na suruali ndefu nyeusi. Juu ya kichwa chake amevaa kofia. Ubavuni mwake kuna geti ambayo ni ya chuma.

Hiyo inaonekana kuwa na mchanganyiko wa vitu kama vile mahamri, mikate laini, bajia, vitafunio vya viazi au mboga zilizokaangwa, katilesi, mipira ya nyama na viazi.

Meza yenye vyakula mbalimbali. Ikiwemo sahani kadhaa zenye chakula kinachoonekana kama samaki na vyakula vingine. Bakuli la supu na chupa ya kinywaji.

Plastiki nyeupe zimewekwa bidhaa tofauti tofauti kama vile kahawa, majani chai, tangawizi, bizari nyembamba, dawa ya mchuzi, mdalasini na juu kuna container nyingine ambazo zimewekwa.

Soko la samaki ambapo mwanamume amesimama karibu na meza yenye samaki wengi waliopangwa tayari kuuzwa. Watu wengine wanaonekana nyuma wakifanya shughuli zao sokoni, linaonekana ni eneo la shughuli nyingi.

Matoke ni aina ya ndizi zinazotumika kupika na ni chakula kikuu katika nchi za Afrika Mashariki kama vile Tanzania na Uganda. Mara nyingi huchemshwa na kisha kupondwa na kupikwa kama kitoweo.

Watu watatu, wawili wananunua mishakiki na mmoja akiwa ni muuzaji na kando yao kuna sahani ambalo limejazwa mishakiki hiyo na pia kuna pilipili. Upande wao mwingine kuna mwanaume anapita akiwa amevaa kanzu nyeupe.

Mwanamume amesimama akiwa anachonga madafu na amevaa tishati ya rangi ya samawati. Mbele yake kuna tukutuku ambayo moja ni ya rangi ya kijani kibichi na nyingine ni ya rangi ya samawati na pia kuna mwanamume ambaye anavaa tishati nyeusi na suruali nyeupe na amebeba bagi kwa mgongo.

...Wawili wanapatikana sana katika maeneo ya Savannah, misitu na maeneo yenye miti baharani Afrika, wanajulikana kuwa wanyama wenye akili na wanaishi katika makundi makundi.

Msichana amevaa tishati nyeupe na nyuma ikona maandishi meusi. Anacheka sana kuonyesha ni kwamba akona furaha kwikwikwi na kwenye mkono wake amebeba sinia ambalo amebeba madafu matatu.

Watu watatu kwenye soko la viuongo au bidhaa mbalimbali. Katikati kuna mwanaume mwenye ndevu na kofia. Ameshika kitu mkononi. Kushoto kwake kuna mwanamke akichagua kitu kutoka kwenye chombo na kulia kuna mwanamke mwingine akitabasamu.

Sahani nyeupe kuna samosa tatu zenye umbo la pembe tatu zikiwa zimepakwa rangi ya dhahabu na kuonekana zimekaangwa. Kuna kikombe cha glasi chenye kinywaji chenye rangi ya kahawia.

Mlo wa chakula cha jioni uliowekwa kwenye chombo cha kuchukua unaojumlisha huku wali, maharagwe na mboga za majani. Inaonekana kuwa mlo wa nyumbani au wa mtindo wa kusini.

Maandhari ya pwani na jengo lenye paa la bluu likiwa limezungukwa na mimea ya kijani kibichi, karibu na ufukwe wa bahari, Mazingira ya asili.

Bahari wenye mchanga na mimea ya baharini, na majengo yasiyoeleweka mbali kidogo. Kuna mitende mirefu iliyo pamba mandhari ya nyuma.

Kuna mishakiki miwili mmoja ulikua na nyama iliyochomwa na mwengine ukiwa na vipande vya kuku na samaki viliyochomwa vyenye rangi ya kijani na vipande vya pilipili hoho ya kijani.

Mlo uliopangwa vizuri unajumuisha vyakula mbalimbali kama vile; samosa, dengu au mbaazi, mkate wa chapati, chai au kahawa.

Kilichopikwa labda kukaangwa ambacho kiko kwenye chombo au sahani linaonekana kuwa na rangi ya dhahabu na kahawia nyeupe. Ilipendekezwa kuwa ni kitu kama viazi vya kukaanga.

Mtu akifanya kazi kwenye rundo kubwa la kitu kinachoonekana kama nafaka, au zao la kilimo, labda likikaushwa juani. Watu wengine wanaonekana wamekaa upande wa kushoto.

Mwanaume anatayarisha chakula kinachofanana na shawarma au kabab ya kona yenye choma. Inaonekana kukata nyama kutokana na wenye mfundisho.

Eneo la kijiji au mshambani likiwa na miti mingi ya migomba au mimea mengine. Pia kuna muundo ya kabati au paa ikionyesha uwepo wa majengo au makazi.

Aina mbalimbali za vyakula vya mitaani vinavyofanana na vile vinavyopatikana Mombasa. Kuna sahani zilizojaa vitu vinavyofanana na sambusa, viazi vya kukaranga na aina nyingine za vitafunio.

Kando ya bahari kuna miti iliyokauka na miengine imenawiri kwa rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna minazi mirefu sana na mbele yake kidogo, kuna nyumba ambayo imeezekwa na makuti na mabati.

Ufuoni mwa bahari kuna vibanda vitatu viwili vimeezekwa na kimoja bado, na kuna minazi mingi sana iliyo nawiri, na mbele ya hiyo minazi kuna jengo moja ambalo limeezekwa kutumia mabati

Duka la viungo au duka la vyakula ambapo kuna ndoo kadhaa zilizo jaa viungo na unga wa aina mbalimbali. Baadhi ya viungo vinaonekana ni unga wa manjano na pia kuna viungo vingine vyeusi na vyenye rangi ya udongo.

Ndogo, zilizokaangwa zinafanana na donati ndogo ambazo mara nyingi huwekwa sukari juu na ni maarufu katika vyakula vya Kiafrika.

Sahani ya chakula inaonekana kama manti ambayo ni mlo maarufu wa kiarabu, inayojumuisha wali na nyama kwa kawaida kuku au mbuzi iliyopikwa.

Sahani imewekwa mahamri saba na katikati yake kuna bakuli cha mbaazi ambacho kimejaa na kimewekwa pilipili mbili, hii ni ishara ya kwamba hichi chakula ni kitamu sana na kinatumika wakati wa asubui.

Cha kukaanga au choma, kinachoonekana kuwa kimetayarishwa katika mkahawa wa kando ya bahari, unaoitwa Chie Choma Grill, ulioko Mombasa Kenya.

Ulio karangwa vizuri, umewekwa kwenye karatasi, umepasuliwa katikati, umewekwa masala na kando yake una kipande cha limau na ubavu una kisu.

Ndoo zimejazwa aina tofauti ya samaki kama vile; ngisi, sishokwe, pweza kambakamba. Wamama wamekaa wanauza na wateja wananunua.

Pikipiki imepakiwa na makopo kadhaa ya chuma, yanayotumika kwa kawaida kuhifadhi na kusafirisha maziwa. Hii inaashiria kuwa pikipiki hio inatumika kwa shughuli za biashara ya maziwa.

Aina mbalimbali za samaki na dagaa waliopangwa kwenye vyombo, uwezekano mkubwa wakiwa wanaandaliwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni au kwenye kibanda.

Shamba limejaa migomba. Kuna kijana amevaa tishati ya rangi ya samawati na kofia nyeusi. Ameinua mikono juu, ameshikililia mgomba ya ndizi ambazo ziko na rangi ya manjano.

Mmea mdogo mwenye majani mengi ukiwa umezungukwa na ua rahisi linalotengenezwa kwa sigingi vya mbao nyuma ya mimea, na ua kuna ukuta ya miti mengi majani mabichi.

Hivi ni vibanda kadhaa na bidhaa mbali mbali, nikishiriki shughuli za kibiashara zinazoendelea. Kuna watu wachache wanaonekana sokoni wakifanya manunuzi au kuhifadhi wateja.

Samaki. Anaonekana kuwa katika soko la samaki akisimama nyuma ya meza iliyojaa samaki waliopangwa. Mchuuzi huyu amevaa fulana yenye maandishi, "Sri Lanka," na barakoa usoni.

Kuna kanga wakubwa, zilizochomwa zikiwa zimepangwa vizuri kwenye sahani. Katika ya sahani kuna mlima wa wali mweupe ukionekana kuwa umepikwa vizuri. Pembeni kuna saladi ya mboga.

Chakula inayoonekana kuwa ni wali uliopikwa na vitu vingine kama ndizi na matunda mekundu labda tikiti maji au matunda mengine yenye rangi nyekundu.

Mgomba umenawiri, uko na mkungu wa ndizi. Kuna kijana ambayo ako juu anashika ndizi ishara ya kwamba anatafuta zile ambazo zimeiva aziondoe kwenye mkungu huo.

Sahani nyeupe iliyo juu ya meza imewekwa samaki wa kupaka, kahawa, saladi na kando yake kuna kijiko, uma, karatasi ya kujipanguza na kisu.

Mara nyingi huwa na pembe tatu na hutengenezwa kwa kutumia baking powder , wakati mahamri aina nyingine inafanana maana nyingi huwa na duara.

Watu wakipika chakula nje labda wakichoma au kuandaa mlo wa nje. Kuna grill vyakula kama vile samaki na nyama vilivyochomwa kwenye vijiti na chupa za michuzi au viungo.

Mishikaki ya kuku ikiwa inachomwa au kuokwa kwenye makaa ya moto. Mishikaki hii inaonekana kuwa na rangi ya dhahabu na machungwa, ikipendeza sana.

Watu watatu, wawili wakiwa ni wanawake na mmoja akiwa ni mwanaume. Wamebeba madafu kwenye mikono wanafuraha sana na nyuma yao kuna magari na pia kuna jengo.

Soko la samaki au eneo la biashara ambapo samaki wanauzwa watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na meza eneo ambalo samaki wamewekwa tayari kuuzwa samaki kadhaa.

Mmea unaofanana na uandisi ukiwa umepandwa ardhini, majani yake ni mapana na kijani kibichi. Chini yake kuna sehemu ya skrini ya kompyuta inayoonekana.

Kimetayarishwa kwa kutumia mchele ambao ndio kiungo kikuu. Kuna vipande vya nyama ndani ya mchele, vinavyoashiria kuwa ni pilau au biriani ya nyama. Pia kuna viungo vingine kama vile njengene na viazi.

Mlo kamili wa samaki wa kukaanga, ugali au wali, mboga za majani, kuna vipande viwili vya ndimu ambavyo huwa kawaida hutumika kukamulia kwenye samaki ili kuongeza ladha.

Sokoni ambapo kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye vyombo zikiwemo viuongo au nafaka za rangi tofauti na pia vitungu au bidhaa zingine zinafanana hizo. Kuna mwanaume amesimama kidogo labda akifanya kazi au akihudumia mteja.

Aliyesimama karibu na mmea wa ndizi. Ameshikililia kishanda kikubwa cha ndizi mbichi ambazo bado hazijakomaa. Ndizi ni zao muhumu la chakula na biashara katika maeneo mengine.

Sahani ilijoyaa dagaa, waliopikwa, ikiwemo samaki mzima aliyekaangwa na kamba wakubwa. Sahani hiyo pia ina vipande vya limau au chokaa na mboga za majani.

Sahani mbili za chakula cha kiswahili labda pilau au biriani, pamoja na vinywaji na sahani ndogo za kachumbari na michuzi. Kwenye sahani moja kuna ndizi na kachumbari nyekundu na sahani zote mbili zina nyama.

Kuna kijana amesimama ambaye amevaa tishati ya samawati, kofia nyeupe, mbele yake anachoma mahindi na upande wake wa kushoto kuna kibanda kidogo ambacho kimetengenezwa kwa mabati na nyuma yake kuna mti ambao umenawiri vizuri.

Samaki waliopikwa au kukaangwa, kamba na vyakula vingine vya baharini vimepangwa kwenye meza au kibanda. Pia kuna mboga mboga kama ndimu au mlimau.

Shamba la mimea inayofanana na shamba la tumbaku au ndizi yenye majani ya kijani na manjano. Mimea hio imepangwa kwa safu na inaonekana kuwa katika hatua mbalimbali za ukuaji.

Mti mkubwa wenye mizizi inayoonekana wazi, labda ni aina ya Cyprus au mti mwingine mkubwa wenye ya juu. Sehemu kubwa ya eneo hilo imefunikwa.

Sahani nne nyeupe, zimewekwa juu ya tray . Moja iko na saladi na nyingine iko na samaki wa kupaka na moja iko na maharagwe ya nazi na nyingine imewekwa mchele ambao umechanganywa.

Ndoo za plastiki ndogo zimewekwa bidhaa kama vile kahawa, majani chai, tangawizi, bizari nyembamba, dawa ya mchuzi, mdalasini na nyengine zimefunikwa.

Matunda yanayokuzwa katika maeneo yenye joto na ni chakula kikuu katika nchi nyingine. Miti mingi ya ndizi zikiwa zimepandwa kwa mpangilio kuonyesha shamba la biashara au kilimo cha ndizi.

Mmea unaofanana na mahindi, au mmea wa drassen. Mara nyingi, hujulikana kama corn plant kutokana na kufanana kwake na mahindi. Mmea huu una majani marefu mapana.

Sahani imewekwa juu ya meza ya rangi ya samawati, iliyojaa wali mweupe, supu ya nazi ya samaki na kando yake kuna kijiko kikubwa.

...Ukiwa na michanga mieupe na uchafu wa majani. Pia kuna miti mikubwa iliyonawiri yenye rangi ya kijani kibichi na kuna mnazi mrefu.

Madafu yamechongwa vizuri, kuna mengine yako rangi ya kijani kibichi na mengine manjano na nyuma yake kuna watu wengi sana, wengine wamesimama na wengine wamekaa.

Mfugo labda ng'ombe au mbuzi likiwa na wanyama wawili weusi, ndani yake kuna mtu mmoja amesimama karibu na banda hilo. Muundo wa banda unaonekana kuwa wa mbao na paa.

Sahani nyeupe ikiwa imewekwa juu imejaa biriani na rojo na imewekwa pia kachumbari. Upande mwengine umewekwa pilipili na pia kuna glasi ya soda na kuna uma na vijiko.

Rundo la sambusa amabazo ni vitafunio maarufu hasa nchini India na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati na Afrika Mashariki. Nyingine ziko na viazi nyingine nyama ya kusaga.

Kungu la ndizi zikiwa na rangi tofauti kuanzia kijani kibichi hadi njano iliyokomaa, hii inaashiria hatua mbali mbali za ukomavu wa ndizi.

Ya kitamaduni, labda ya uvivu ikiwa imetua kwenye ufukwe au eneo lenye mchanga. Nyuma ya boti kuna mimea mingi ya kijanikibichi ikiwemo miti ya minazi, chini ya anga lenye mawingu.

Makoko mengi yaliyojaa viungo mbalimbali vyenye rangi tofauti kama vile manjano, chungwa na kahawia labda pilipili, bizari au unga wa viungo vingine. Viungo hivi vimepangwa kwa wingi mbele.

Soko limejaa ndoo ambazo zimewekwa kahawa, majani, bizari nyembamba dawa ya mchuzi, vifumbu, kapu, vyondo, mdalasini na watu wamekaa wanauza bidhaa zao.

Sahani ya vyakula vya pwani vya kiswahili, hasa vinavyojulikana kama vitafunio vya kufungua kinywa nchini Kenya hasa Mombasa. Hizi ni viazi vinavyo kaangwa vinavyopakwa unga wa ngano na viungo mbalimbali.

Mchanga lenye mimea ya kijani kibichi linaonekana kama ufuo wa bahari au eneo la pwani lenye mchanga mweupe na mimea iliyo stawi karibu na maji.

Mahamri matatu yaliyopangwa kwenye sahani nyeupe. Juu kushoto kuna bakuli lenye chakula yenye mchuzi mwekundu. Kinaonekana kuwa na viungo kama mboga. Juu kulia kuna mimea miwili na mapambo.

Nyama zilizochomwa au udufi zikiwa zimepangwa kwenye vijiti zikiambatana na wali mweupe, limau na mchuzi likionekana kuwa mlo baharini.

Maarufu saana kati Pwani ya Afrika Mashariki hasa Kenya na Tanzania ni wali uliopikwa na viungo na viungo mbali mbali kama vile pilau saladi.

Mazingira ya pwani yenye mchanga mweupe. Mti mrefu wa mnazi wenye majani marefu yanayoning'inia, na vichaka vya kijani kibichi nyuma yake upande wa kulia.

Samaki waliokaushwa wakiuzwa sokoni. Kuna rundo kubwa la samaki waliokaushwa wakiwa wamepangwa tayari kwa kuuzwa na nyuma yao, anaonekana mtu ambaye huenda ni muuzaji.

Mti una majani mengi ya kijani kibichi na shina la kahawia, linaonekana kuwa mti mdogo au kichaka na baadhi ya majani yameanguka chini kwenye nyasi.

Eneo la soko la wazi labda katika hifadhi ya Mama Ngina Waterfront. Kuna watu kadhaa wakiwa wamevalia barakoa wakishughulika na biashara au wakinunua vitu.

Soko au duka la viungo na nafaka mbalimbali. Unaweza kuona chungu za vikapu zilizojaa nafaka kama vile ndengu, maharagwe na milima ya viungo vya rangi mbalimbali kama vile manjano.